Maduka yanayotoa huduma ya kurembesha watu yamefunguliwa . Nje yao kuna viti vingi na baadhi yao vimekaliwa na wanawake ambao wanasubiri mmoja wao ashukwe nywele ili nao waweze kurembeshwa nywele na taulo zimewekelewa kwenye viti vingine na mwanaume mmoja anapita katikati . Vibuyu viwili na beseni ya rangi nyekundu viko kando ya wanawake hao.

Magari madogo matatu ambayo ni mapya yamepangwa kwenye chumba cha maonyesho na yanangaa sana. Gari ambalo linaonekana kwa karibu ni jeupe na pili ambalo na liko katikati ni jekundu na la mwisho ni jeusi . Sakafu imetengenezwa na vigae vya rangi ya kijivu.

Mtu ameshikilia pesa mkononi noti iliyo mbele ni ile ya shilingi mia tano za Kenya zingine ni noti za shilingi elu moja na zote hizo zilikuwa zinatumiwa awali baadaye serikali ilichapisha noti tofauti.

Mbwa mkubwa mweusi anayetoa ulimi nje ishara kuwa amefurahi ameketi kwenye nyasi na nyuma yake kuna mimea na miti ambayo haionekani kwa wazi, juu ya picha kuna maandishi yanayosema your pet is in good hands with the Orient home insurance insurance rah-easy.

Duka la vitu vya urembo na sanaa kutoka Afrika. Kwenye ukuta kuna midongo yenye umbo la wanyama kama vile Simba, Twiga na ramani ya Kenya. Kando yake kuna michongo ya Twiga na zanamu ya watu.

Duka ambalo limendikwa Mvita SMA na ambalo linatoa huduma za Mpesa. Nje yake kuna vitu vingi ikiwemo ndoo ya rangi ya kijani kibichi maji ya kunywa ambayo yamepangwa kwenye chupa na soda.

Sokoni penye kunauzwa bidhaa nyingi, vikiwemo viazi, mahindi, nyanya, ndizi na hoho watu wamesimama wakiwa kwenye shughuli mbalimbali, wengine wananunua huku mmoja wao akiwa amebeba koti za kuuza, nguo zingine zimeanikwa ili ziwavutie wanunuzi.

Nje ya duka ambayo inapeana huduma za mpesa kijana amelala kichwa chini kwenye kiti kidogo , kando yake kuna viatu vya kuteleza na miguu ya mtu ambaye ameketi kwenye dirisha na amevaa suruali ya manjano inaonekana.